Paneli za umeme wa kisasa zimepangwa kwa safu ndani ya chumba safi chenye mwangaza wa kutosha. Kila kabati lina milango ya kioo inayoonyesha vifaa vya ndani kama mita, swichi na vizuizi vya mzunguko. Mazingira haya yanasisitiza ufanisi na usalama katika miundombinu ya kiteknolojia.

Sehemu ya chini ya mnara mkubwa wa umeme umeegeshwa kwenye ardhi yenye majani na mimea mingine. Kando ya mnara mnyama mrefu aina ya twiga amesimama kimya akitazama muelekeo wa mbele. Anga linaonekana wazi lenye mawingu madogo, huku mandhari ya nyuma ikiwa ni milima yenye miti.

Nguzo nyingi za chuma zimesimama katika mpangilio wa kiufundi kila moja kikiwa na kifaa cha kusambaza umeme kama transfoma, vizuizi vya mzunguko na insulator kubwa kubwa. Waya wa nguvu umeunganishwa juu ya miundo mbinu hiyo ukiendelea mbali kuelekea majengo ya nyuma. Anga ni safi na jua linamulika.

Kiwanda cha umeme kinaonekana kutoa moshi mweupe juu yake. Kiwanda hiki kimejengwa kwa vyuma vingi ambavyo vinasawazisha umeme. Mtu mmoja aliyevalia nguo rasmi za kazi anaonekana pia.

Nyaya za umeme zinapitwa kwa chuma zilizojaa kuwa mnara mrefu. Chini yake kuna mazingira ya kijani kibichi yakidokezea hali ya utulivu wa mazingira. Kuna njia katikati ambao unaonekana kuwa na gari moja na watu kadhaa wakipita.

Nguzo za chuma zimesimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene za umeme zinazopita juu ya vichwa. Vifaa vya umeme kama transfoma na vizuizi vya mzunguko vimepangwa kwa mpangilio maalum.

Transfoma ya stima nyeusi inaonekana kupitisha umeme katika eneo lililozingirwa na miti mingi sana. Hali ya anga ina mawingu meusi kuashiria uwepo wa mvua katika eneo hili. Isitoshe, kuna miti ya ndizi inayoonyesha kupeana chakula katika eneo hili kwa wakazi.

Chuma nyingi za stima zinaonekana kuwa zimewekwa katika eneo moja la ofisi za kazi ya stima. Watu wengi wanazitazama huku wakiangalia transfoma hizi kama zinafanya kazi. Ofisi ina paa la rangi ya buluu na hata milango ya buluu.

Watu wanafanya kazi ya stima, kwa maana, mmoja ako juu ya ngazi nyekundu amepanda kwa posti ya stima akiunganisha nyaya za stima ndefu. Kando yake kuna miti mirefu iliyotoa maua ya zambarau, mengine hayajatoa maua. Katikati yao, kuna mtaro wa kupitisha maji ya dreni.

Wafanyikazi tano wamevaa nguo rasmi za usalama kila kikiwa na rangi tofauti; kuna zile za nyekundu na zile za kijani. Wafanyikazi wanafanya kazi kwenye kiwanda kilichojengwa kwa chuma dhabiti.

Nguzo ndefu za chuma zimepangwa kwenye mistari. Ardhi imekauka ikitoa vumbi ikiasha- ikiashiria kuwa ni wakati wa jua kali. Kuna nyasi ambazo ni za kijani kibichi.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha nishati kimezungukwa na milima na miti. Mabomba marefu yameenea kila upande yakisafirisha mvuke kutoka ardhini. Moshi mweupe mzito unafuka kutoka paa la jengo kubwa na vituo vingine vya mbali, ishara ya uzalishaji unaendela kwa nguvu.

Mnyamapori kwa jina chui anaonekana kuangalia mawingu. Chui huyu ana ngozi ya hudhurungi iliyo na manyoya nyeupe na nyeusi. Chui amelindwa katika mbuga hii kwa kutumia waya wa chuma ulio na nguvu wa kuilinda.

Eneo hili limejaa msongamano wa nyumba zilizojengwa kwa mabati na zilizo za kimaskini. Kuna mto unaopita katikati ya nyumba hizi kusafisha maji ya wakaazi. Kuna mazingira ya kijani kibichi ya maji yanayosafisha mto huo pia.

Mnyamapori kwa jina tumbili anaonekana akiwa na huzuni ndani ya mbuga ya wanyama. Tumbili huyu ana mikono iliyo na vidole vitano kuashiria hali ya unyama wake karibu kufanana na familia ya binadamu. Ngozi yake ni ya rangi ya hudhurungi.

Mto mchafu uliojaa rangi ya matope unaonekana kupita katika eneo la makazi ya watu. Mtoto mmoja amesimama ndani ya mto huu uliojaa taka taka. Wengine wawili wanaonekana wakifua nguo kwa kutumia ndoo za kijani kibichi na waridi. Kuna kijana kando yao.

Karatasi ambazo ni za takataka zinaonekana kuoshwa katika eneo la jiji. Makaratasi haya mengi ni meupe kukiwa na za manjnao na chupa za njano pia. Mtu mmoja anaonekana kuziosha kwa kutumia mkono wake na sabuni ya kufua.

Shamba la mimea ya kahawa imepandwa kwa mpangilio mzuri kwenye udongo enye rotuba na kuna majani mengi ya kijani yanayoashiria kuwa mimea hiyo ni enye afya. Anga linaonekana kuwa na mawingu mazito, huenda mvua inakribia kunyesha.

Mtu aliyevalia sare za kirrasmi za kijani kibichi anaonekana kuwa kando ya mto. Mtu huyu ameshika chuma akifanya kazi ya kusafisha mazingira. Kando yake kuna mtu aliyevalia sare ya bluu pia anajishughulisha katika shughuli ya usanifishaji mazingira kando ya mti mrefu wa mtende.

Wanyamapori wawili kwa jina pundamilia walio na ngozi nyeupe iliyo na mistari nyeusi wanaonekana kukaribiana katika mbuga ya wanyama kana kwamba wanapendana. Mbuga hii ina nyasi iliyokauka ambayo ni chakula ya pundamilia hawa. Nyuma yao kuna taswira ya mji iliyojaa ghorofa ndefu sana.

Mnyama pori kwa jina tumbili, aliye rangi nyeupe kwenye kwa shingo na nyeusi kwa miguu yake ya mbele na nyuma, anaonekana kuwa anatafuta chakula. Nyuma yake, amejilalisha kwenye mti ambao umekomaa. Kando ya miti hii, kuna nyasi na mimea midogo ya rangi ya kijani.

Aina ya ndege waitwao mbuni walio na mabawa nyeusi lakini hawawezi kukimbia wanaonekana katika mbuga ya wanyama. Mbuni hawa wanaonekana wakilishana. Nyasi imejaa katika mazingira haya. Nyuma yao kuna mji mkuu uliojaa ghorofa nyingi.

Hali ya mafuriko yanaonekana kuwa katika eneo lililojengwa vibaya. Kuna nyumba iliyoingiliwa na maji na watu hawapo ndani. Kando yake kuna vibanda vya mabati vingi vilivyochakaa. Watu wanaangalia eneo hili la maji kuashiria uchovu wa maendeleo hafifu.

Mnyama wa porini kwa jina mbuni ambaye ni ndege asiye na uwezo wa kupepea ila anakimbia kasi sana anaonekana kuwa amelala katika mbuga ya wanyama huku ametaga mayai mengi sana ambayo ni makubwa. Kando yake kuna mimea ya nyasi ya kijani kibichi na ile iliyokauka na miti midogo ya rangi ya kijani.

Maji machafu yanaonekana kupita katika eneo la watu kuishi, takataka imejaa katika maji haya. Nyuma ya maji kuna lori mbili za operesheni za kujenga paipu

Bomba la maji nyeusi linaonekana kumwaga maji visivyo katika eneo kuashiria kwamba limeharibika. Kando yake ardhi ni ya rangi ya hudhurungi na nyasi imemea rangi ya kijani kibichi .

Watu waliovalia sare rasmi, wanaonekana kujaa katika eneo kwa shughuli za kusafisha mazingira. Mmoja wao amevalia nguo ya kijani kibichi, huku amevaa kofia ya kisasa. Kuna magunia ya rangi ya buluu na uchafu mwingi umetapakaa katika stesheni hii.

Mazingira ya mbuga ya wanyama yanaonekana kuwa ya kuvutia maana kuna mtaro uliojaa maji yanayopita na nyasi ya kijani kibichi. Kuna miwa inaonekana kando imekomaa na kuwa ya rangi ya kijani kibichi. Miti mirefu inaonekana pia kutoa hali ya kivuli katika bustani hili la kuvutia.

Hali ya anga ina mawingu mengi sana kuashiria kuwepo kwa mvua. Chini ya ardhi kuna mafuriko mengi kutokana na hali hii ya mvua. Majengo yaliyo karibu na maji haya ni ya matope na mengine ni ya mabati yaliyochakaa inayoonyesha uchafu wa mazingira katika eneo lisilokuwa la kifahari.

Mazingira yaliyochakaa yamejengwa na mabati ambayo yamezeeka vibaya, huku mwanadada akijishughulisha na kazi ya kuosha nguo. Anaonekana kuwa mwenye bidii maana ana ndoo nyingi zilizojaa nguo chafu na maji mengi ya kung'arisha nguo hizo.

Mto mchafu wenye maji ya rangi ya tope unapita katikati ya makazi yaliyosangamana. Nguo zimetundikwa kwenye kamba zikauke nje hali inayodhihirisha watu wenye mapato ya chini. Mazingira yanaonekana kuwa hali duni yakiwa na takataka mingi.

Eneo lililojaa takataka za pipa za karatasi nyeusi, vichupa vya plastiki vimerushwa kwenye mto uliochafuka zaidi kwa maana rangi yake ni nyeusi. Kando ya mto huu kuna nyasi za rangi ya kijani na miti. Pia kuna daraja ya chuma ya kuewezesha watu kuvuka mto huu.

Eneo la kifahari limejaa nyumba iliyojengwa kwa kutumia muundo maalum na wa kitajiri. Mbele yake kuna maji mengi kuashiria utajiri wa eneo hili. Watu wawili wanaonekana kuwa katika shughuli za kutazama muundomsingi ya eneo hili.

Mnyama aina ya kifaru anaonekana kuwa katika mbuga ya wanyama inayotunza wanyamapori. Kifaru huyu ana pembe mbili na maskio mawili na mkia mmoja. Kando yake kuna nyasi ndefu za kulisha wanyama kama kifaru.

Kundi la watoto tembo limekusanyika kwenye ardhi nyekundu wakiwa katika mazingira ya asili. Wanaonekana wakicheza na kupumzika huku baadhi wakisimama. Watu wengi wamesimama pembeni wakitazama kwa mshangao na furaha wakiwa na mavazi ya kawaida ya msimu wa joto.

Watu sita wamevaa sare za kazi ya rangi ya machungwa na buti za manjano wakiwa ndani ya maji ya tope na taka. Kila mmoja ameshika kifaa cha kuchotea au kuondoa uchafu wakifanya kazi kwa umaakini.

Sanamu ya watu watatu ambao waneshika silaha kwa mikono walioishi miaka ya elfu moja mia tisa arubaini na tano, imeegezwa kwenye jiji kuu la Kenya. Kando kuna miti ya rangi kijani kibichi kuashiria mazingira safi na magari ambayo yamezingira mji huu.

Ndege Sina ya heroe ambaye ana urembo maalum ana kichwa cheupe, mabawa meusi na miguu mirefu amesimama katika mbuga ya wanyama huku akinywa maji kukata kiu. Kando amezingirwa na kuta wenye chuma laini.

Ndege aina ya mbuni anaonekana akitembea pekee yake bila wenzake. Ndege huyu anaonekana kutembea katika mbuga ya wanyama. Kando yake kuna nyasi nyingi ya rangi ya kijani ikiashiria utunzaji wa mazingira.

Mti mkubwa wa Acacia umejikita kwenye ardhi, huku majani yake yakiwa ya kijani. Nyasi zinaonekana kuwa nyingi. Mawingu pia ya bluu yanaonekana, yakiashiria kuwa mvua itakuwepo. Ardhi hii ni ya kiafrika kuangalia mazingira.

Mwanaume aliyevalia sare za kijeshi amesimama karibu na simba aliyekufa akiwa ameshika bunduki kwa udhabiti. Simba yupo chini akiwa na majeraha yanayoonekana wazi huku uzi wa muwaya ukiambatana na eneo lenye kijani nyuma yake. Mazingira haya yanajumuisha changamoto, tahadhari na uzito wa maamuzi katika dharura.

Pundamilia wamejaa katika barabara wakionyesha rangi zao nyeupe na nyeusi katika eneo lao la kulisha. Wanyama pori hawa huleta fedha kwa nchi ya Kenya. Kando yao nyasi ni za kijani kibichi kuonyesha chakula chao.

Pumzi wawili wasichana waliovalia sare nyekundu na nyeupe na viatu vyeusi wanaonekana kuwa katika shughuli za elimu. Wanasomea somo la kilimo kwa maana wameshika mmea katikati ya gurudumu lililopakwa rangi ya nyeupe na nyeusi.

Duma amesimama katika eneo lililozingirwa na chuma. Eneo hili ni mbuga la wanyama la kuhifadhi wanyama pori. Kuna nyasi za kijani kibichi kuashiria hali ya chakula katika eneo hilo.

Majengo marefu ya vioo na zege, yamesimama kwa mchanganyiko wa usanifu wa kisasa yakizunguka barabara kuu yenye magari mengi yaliyoegeshwa kwa mpangilio. Bustani zenye miti na nyasi zimetandazwa katika ya majengo zikileta uhai wa kijani katikati ya mandhari ya mji.

Mwanaume ambaye anaonekana kuwa fundi amevalia glavu na kushika spanner kwa mkono mwingine. Anafungua pipe za maji. Pipe hii ni kubwa ya rangi ya bluu inayosambaza maji katika eneo kubwa.

Mfereji mrefu wenye kuta za zege na mbao za kuimarisha umechimbwa ardhini ukiwa na bomba kubwa la mviringo uliowekwa katikati. Udongo na mawe na changarawe umezunguka mfereji ukionyesha kazi nzito ya uchimbaji. Nyuma majengo ya mji yanaonekana yakidokeza kuwa hii ni sehemu ya maendeleo mjini.

Hali ya anga ni tulivu. Jua linaonekana kuchomoza kuashiria ni saa za asubuhi. Mawingu meusi yanatoka kuonyesha usiku umeisha. Kando kuna miti ya aina tofauti huku ujenzi ukiendelea wa simiti.

Mtu aliyevaa nguo za kijani kibichi anaonekana kuwa katika shuguli za usafishaji wa mazingira. Amebeba gunia nyeupe, amevalia kofia nyeupe pia. Nyuma yake kuna majengo ya mabati yakiashiria mazingira ya umaskini.

Eneo ambalo lililojaa takataka na maji machafu na vibanda vya nyumba vinaonekana kutapakaa. Eneo hili lina mazingira ya umaskini huku mbwa akitafuta chakula kwenye pipa.

Maji machafu meusi yanapita kando ya mtaa duni uliojengwa kwa mabati na udongo. Takataka zimetupwa karibu na maji hayo kuonyesha hali ya uchafu wa mazingira . Nyumba nyingi zimejengwa kwa muundo wa mabati zisizokuwa za kifedha.

Tumbili watatu walio na manyoya ya hudhurungi na midomo nyeusi wanaonekana kuwa katika mbuga ya wanyama. Nyuma yao kuna miti inayopeana taswira ya kijani kibichi kuelezea mazingira haya.

Watu watatu waliovalia sare rasmi za kikazi za rangi za kijani na kofia nyeupe wako katika eneo linaloonekana kuwa mbuga la wanyama pori. Kuna mama mzee aliye na nywele nyeupe wa asili ya kizungu anapea ndovu ndama maji ya kunywa ili awe mkubwa.

Chupa nyingi za plastiki zimetupwa katika eneo, karibu na mto. Chupa hizi zinaharibu mazingira, ndio maana watu wawili wanapambana kuziokota, ili kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na hakuna maradhi kama vile malaria.

Mtoto mmoja anaonekana kuvuka katika mto uliojaa uchafu. Watu wengine wawili wanaonekana kuinama katika shughuli za kusafisha mto huu kwa kutoa karatasi za plastiki zenye rangi ya samawati . Nyuma yao mandhari ya nyasi inaonekana wameosha makaratasi mengine meupe na ya samawati.

Msichana mwenye umri ya wastani anaonekana kuketi kwenye benchi huku amevalia rinda ya kupendeza. Msichana huyu amevaa koti nyeupe akiwa na sharubati kwenye kikombe na kesho ya rangi ya samawati na njano. Nyuma yake kuna mazingira ya kijani kibichi.

Mnyama pori kwa jina twiga anaonekana akisimama katika mbuga wa wanyama. Mnyama huyu ana rangi ya hudhurungi ambayo ni mrefu kuliko miti zote katika mazingira yake. Nyuma yake kuna eneo linaonekana kuwa mji mkuu kwa sababu ya ghorofa nyingi zilizojengwa.

Mwanamume mmoja aliyevaa koti nyekundu, kaptura nyeupe, na kofia nyeusi anasimama katika barabara iliyojaa maji, na imechafuliwa. Kando yake kuna nyasi nyingi zilizokatwa ambazo zimetupwa katikati ya barabara. Mbele yake kuna daraja kuu ya kupitisha magari, na hali ya anga ni ya mawingu meusi kuashiria mvua.

Watu wawili wanaonekana kuwa katika shughuli za kusafisha mazingira. Mmoja amevalia sweta nyekundu, huku ameshika gunia nyeupe iliyojaa chupa au takataka. Eneo hili limezungukwa na mto wenye maji, na mazingira yanaonyesha nyasi za kijani kibichi, kueleza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira.

Pundamilia tisa walio na ngozi nyeupe na nyeusi wanakunywa maji kutoka kwa mto katika mbuga ya wanyama. Mbuga hii imejaa nyasi za kijani kibichi, mazingira ya kuonyesha ulisho wa pundamilia.

Mtoto mmoja amekalia mpira wa plastiki wa lita ishirini wa rangi ya manjano akichota maji toka kwenye mfereji mrefu. Kando yake mazingira ya mto ni ya maji machafu yaliyojaa takataka.

Ndege mweupe ametulia akitahadhari hali ya hatari. Ndege huyu ana mwonekano ulio wa kipekee. Rangi nyekundu kwenye macho huku mdomo wake ukiwa wenye njano.

Wanyama pori wawili kwa jina la swara wanaonekana kuwa katika shuguli za ulishaji, wanyama hawa wamezungukwa na nyasi zilizotoa mau ya hudhurungi, nyuma yao kuna miti ya kuwezesha wanyama hawa kula na kujificha pia.

Kijana barobaro mweusi aliyebeba ndoo nyeupe na buluu huku amebeba gunia kwa mkono wa kushoto anaonekana kuwa katika shughuli za usafishaji mazingira. Kando kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati kuonyesha hali ya umaskini katika eneo hilo.

Gari la abiria la NMK Shuttle, lime, egeshwa pembeni ya barabara. Likiwa na rangi ya bluu, na njano, na maandishi makubwa ya nembo yake. Abiria mmoja anashuka kwa msaada wa mtu aliyevaa mavazi mekundu. Pembeni kuna miti, wenye mabegi yaliyofungwa yakisubiri kuchukuliwa.

Shughuli za usafiri zinaendelea katika eneo la jiji. Kuna gari la basi la rangi ya buluu lililopakwa mapambo kama vile mwanamke anayenyonya switi. Mafoleni ya watu yamejaa yakingoja kuabiri magari haya ya kuwapeleka nyumbani.

Gari la usafiri aina la basi limeegeshwa kando ya barabara kuu ya jiji. Gari hili limepakwa rangi ya njano na nyekundu ikionyesha urembo wake. Magurudumu yake ni meusi na mapambo meupe katikati. Gari hili limeachwa wazi kuruhusu abiria kuingia ndani.

Shughuli za usafiri zinaonekana zikielekea katika jiji. Kuna magari manne ya basi yameegeshwa kando ya barabara, huku mengine ya Toyota Van yakiwa mbele yake mawili. Kando kuna nyumba za watu na miti mingi sana.

Gari la usafiri aina ya basi la Metrotrans limeegeshwa kando ya jiji kuu. Gari hili linaonekana kuwa lina abiria wengi wanaojadiliana kuhusu nauli. Mbele yake kuna gari ndogo la usafiri pia ambalo halina dereva ndani yake.

Magari ya kusafiri yanayoenda maeneo kama vile Chuka, Chogoria na Keria yamepangwa katika laini katikati ya mji, majengo marefu yaaonekana kuwa pia katika eneo hili.

Basi ya rangi ya zambarau lenye maandishi Connections limesimama kando ya barabara likiwa na abiria ndani na watu wengine wakitembea karibu nalo. Kulia nyuma kuna basi jingine linaloitwa Metro likiwa katika harakati za usafiri. Eneo hili ni la mjini ambalo lina watu wa piki piki wakitembea wengine wamesimama pembeni.

Mwanaume mmoja anaonekana kuwa ameshika bango lililo andikwa, Supermetro likiashiria hapa ni stage la gari ambalo waabiria hupanda gari za kuenda eneo kama vile Posta, Junction, Kona. Watu wanaonekana kuabiria magari haya ya usafiri.

Barabara nyeusi inaonekana kuwa inatumika na magari ya aina mingi. Lori, gari ndogo na hata pikipiki. Katikati ya njia kuna nyasi yakiashiria mazingira nzuri na watu wanatembea kando ya barabara.

Magari ya usafirishaji watu na mizigo yameegeshwa kando ya barabara kuu la jiji. Kuna gari la rangi ya njano na nyekundu likiwa na abiria kadhaa ndani yake. Dereva amevalia nguo rasmi ya kazi ya buluu. Anangoja watu kuingia ndani.

Aina ya gari liitwalo basi la abiria, limeegeshwa kando ya jiji kuu likingoja kuabiria watu. Kuna mtu aliyevalia suti kwa mlango, anataka kuingia kwenye gari. Gari hili limezingirwa na majengo marefu ya jiji kuu.

Magari mengi yanaonekana katika jiji la Nairobi. Magari haya, kuna basi aina la Embasava lililo na rangi jekundu. Kando kuna magorofa marefu sana, watu wengi wanaonekana kuwa katika shughuli za usafiri.

Magari ya abiria ya rangi tofauti yamepaki na mengine yanasonga katikakati ya jiji huku watu wakitembea kando kando ya barabara. Majengo marefu yamejengwa pande zote za mtaa na miti ya mitende pamoja na maua yakupendeza yanapamba mandhari.

Barabara iliyo pana, ina magari kadhaa. Kuna vile lori, pikipiki na magari madogo meusi. Njia hii ina nyasi iliyotawala kijani kibichi kuashiria kuwa mazingira ni safi. Kando ya barabara kuna miti inayoleta utulivu na kivuli.

Barabara kuu yenye njia nyingi inaonyesha magari yanayoendelea kwa mambo mseto huku upande wa kulia kuna mwendo hafifu. Kuna vituo vya mafuta katika umbali ikionyesha eneo la jiji lenye shughuli za usafiri. Mtaa Una miti mingi pamoja na miundo ya umma kama vile mabango ya matangazo na taa za barabarani.

Magari ya usafiri yamesongamana katikati ya mji huku pikipiki ikiweza kufaulu kupita katikati. Kuna polisi wawili wanaojaribu kurahisisha usafiri katikati ya jiji hili.

Afisa wa polisi wawili wamesimama kando ya barabara kuu ya jiji huku wakiwa wamevalia nguo za afisa. Mmoja amevalia kaptura nyeusi, mwingine ya bluu. Magari yanaonekana kusimama katikati ya barabara. Magorofa mengi yamejengwa katika jiji hili.

Magari mengi yanaonekana kuwa katika shughuli za usafiri katika mji wa Thika. Barabara hii ina mtu anayeendesha baiskeli ya piki piki. Kuna gari ya polisi lenye rangi nyeusi. Pia, kuna watu wanaotembea kando ya barabara.

Eneo la jiji lililozingirwa na maghorofa mengi ya kuvutia, limejaa watu wenye shughuli za usafiri. Katikati ya barabara, kuna basi moja iliyopambwa na rangi nyekundu, huku ina picha ya mwanamume aliyeonekana kuwa mwimbaji. Watu wanaabiri gari hii kwa umakini.

Eneo la jiji limejaa watu wengi wakiabiri magari. Kuna polisi wanne wakiovaa nguo rasmi za kazi wakiashiria hali ya usalama katika jiji hili. Magari mengi yanaonekana kuwa na abiria wa kutosha. Majengo ya nyuma ni ya ghorofa katika eneo hili la Nairobi.

Magari haina ya mabasi ya meegeswa kando ya barabara kuwa ya jijiji ya Nairobi ya kiwa ya naashiria bei ya usafiri kuwa shilingi arubaini peke yake Kuna gari moja lilopambwa kwa rangi ya hudhurungi, nyingine ya buluu, nyingine nyeusi. Kando kuna magorofa mengi kuashiria hili ni jiji kuu la Kenya.

Magari ya usafiri ya umma yamepaki kando ya barabara yenye shughuli nyingi katikati jiji. Kijana aliyevaa fulana ya rangi ya zambarau, amesimama karibu na basi la rangi ya buluu. Matatu nyekundu imeegeshwa upande wa kulia. Mazingira haya yanaonyesha pilikapilika za usafiri wa jiji.

Mwanaume amevaa fulana ya rangi ya kijani yenye maandishi ya kuonyesha bango kubwa la kuongeza abiria. Bango linaonyesha nambari na maeneo yanayopitwa kama vile Ngong Road, Prestige na Kawangware. Bei ya nauli imeandikwa shilingi hamsini. Watu wengine wamesimama karibu wakizungumza au wakisubiri kuabiri magari.

Barabara pana iliyojaa magari yaonekana kuwa yenye Thika Highway. Magari mengi yamesimama katika barabara hii kuonyesha kuwa barabara ni ya jiji.

Magari mengi yameegeshwa katika barabara, kuashiria kazi ya polisi wa barabara. Barabara hii inaonekana kuwa imelowa kutokana na hali ya mvua. Magari mengi ya rangi nyeusi yanaonekana kuwa yana abiria ndani yake.

Shughuli za usafiri zinaendelea huku magari yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Upande wa kushoto kuna gari nyeusi ya kifahari nyuma yake kukiwa na bango la Meru Express Shuttle. Upande wa kulia kuna magari ya Toyota Van mawili meupe yakiwa ya Meru pia. Katikati kuna watu wanajadiliana.

Magari ya abiria yamepakiwa pembeni mwa barabara katika eneo lenye shughuli nyingi za usafiri. Basi la rangi la kijani linaonekana likiwa na nambari mia sita kumi na tano. Upande wa kushoto, watu wamejikusanya wakisubiri kupanda au kushuka. Wengine wameshika mabango ya maandishi ya njia. Mazingira haya yanadhihirisha mfumo wa usafiri.

Gari aina la toyota nissan, limeegeshwa kando ya barabara la kuenda Nakuru. Gari hili limejaa abiria ndani na inaonesha kuwa nauli yake ni mia tano kwa bango lililo juu ya gari. Gari hili, limeegeshwa kando ya jiji karibu na saa kuu ya mji huo.

Gari aina ya matatu limepambwa kwa rangi kali na michoro ya kuvutia likiwa limeegeshwa pembeni ya barabara huku abiria wakipanda. Dereva amevaa koti tayari kuondoka. Abiria wanapanga foleni ya kuabiri gari.

Basi kubwa la abiria limeegeshwa kando la barabara la jiji likiwa na abiria wengine ndani huku kukiwa na msongamano wa magari. Watu wengi wanaonekana kuwa tayari kupanga gari hili ambalo lina nambari arobaini na sita.

Eneo la jiji limezungukwa na magari mengi ikionyesha hali ya usafiri. Abiria wengi wamejaa ndani ya gari, kando yao kuna vyumba vingi vya ghorofa na pia miti kubwa ya kijani kibichi. jua linaangaza kuonyesha hali safi ya mazingira.

Treni yenye rangi ya waridi ,nyeupe na mstari ya majano imepita nyuma ya uzio wa waya wa chuma, uzio uko karibu na kamera ukionekana wazi huku na treni ikionekana kupitia majengo yake .Nyuma zaidi miti na majengo yanajitokeza yakiongeza kina kwa mandhari .Mtazamo huu unaangazia tofauti kati ya usafiri

Watu wanazunguka katika kituo cha magari huku mabasi ya rangi ya buluu yakiwa yameegeshwa pembeni mwa barabara. Mwanamke ameshkilia bango lenye maandishi ya maeneo ya usafiri kama Imara, Transnami, Pipeline na Donholm. Kuna msongamano wa abiria wanaotafuta magari huku wengine wakiwa tayari kupanda.

Magari ya usafiri yanaonekana kutumia njia kuu ya Thika. Kuna gari ya polisi iliyo na rangi ya buluu huku ina mwangaza wa mwekundu na buluu juu yake. Nyuma yake kuna lori ya rangi ya hudhurungi na watu wengi wamejaa katika barabara ingine wakiabiri gari kuenda miji mikuu.

Gari la usafiri aina la hopper la kijani kibichi linaonekana kuwa na nambari mia saba ishirini na nne huku abiria wanapanga laini kuingia ndani. Gari hili liko katika jiji kuu kuonekana miti ya tende nyuma yake na magorofa kubwa kubwa meupe.

Eneo la jiji limejaa magari ya usafiri ya mabasi. Basi hizi ni za rangi ya samawawati. Kando ya mabasi ,kuna abiria wengi na pia kuna afisa wa polisi walivalia nguo rasmi zao zina kofia nyeupe na shati za rangi ya kijani.

Gari la usafiri aina la basi la kuenda Nairobi linaegeshwa kando ya jiji kuu. Gari hili ni la rangi la kijani kibichi ambalo limeegeshwa kando ya jengo la ghorofa nyekundu iliyo na mistari ya bulu. Nyuma yake kuna gari la kwenda Mombasa lililo na rangi nyeusi mbele yake huku limegeshwa kando ya ghorofa nyeupe.

Basi la usafiri la abiria lenye aina ya Isuzu limeegeshwa kando ya barabara ya jiji. Huku abiria mmoja aliyevalia viatu vyekundu anaingia ndani. Abiria huyu amevaa begi nyeusi. Gari hili limeegeshwa kando ya barabara ya jiji kulingana na magorofa mengi yanayoizingira.

Isuzu ya rangi ya zambarau imeegeshwa kando ya barabara, ikiwa na maandishi ya MANMO INVEST, upande wa mbele. Juu ya kioo kuna vibao viwili, kimoja kimeorodhesha vituo kadhaa, kingine kina maandishi ya vituo vingine. Nambari ya usajili ni KBU 221P .

Magari ya aina mbalimbali yako barabara yenye njia nyingi. Mfano ni mabasi, malori, magari madogo na vani. Yanasonga kwa utaratibu katikati ya msongamano wa jiji.

Basi kubwa la njano limesimama upande wa kulia wa barabara. Watu kadhaa wamesimama karibu wakisubiri usafiri au wakizungumza. Mwanaume aliyevaa shati jeupe na suruali nyeusi anatembelea basi.

Mabomba mengi yamepangwa kwenye ardhi, moja ikiwa nyeusi, mengine madogo yakiwa yamepangwa kandokando. Simiti imemwaga katikati kuonyesha hali ya ujenzi katika eneo hili.

Stesheni ya kuuza maji inaonekana kuwa imefunguliwa, na mlango wake ni wa chuma ulioandikwa lita moja. Maji haya yanaonekana yamepakiwa kwenye chupa za rangi ya samawati.

Mita ya maji imefungwa chini ya bati lililochakana kuchafuliwa na kutu. Mita hiyo imeunganishwa kwa mabomba ya plastiki na vyuma, mojawapo ikiwa na bomba la kusambaza maji. Kando kuna jiwe kubwa limeegeshwa juu ya baadhi ya mabomba na mazingira yamezungukwa na nyasi kavu, majani yaliyokauka na takataka chache.

Mto uliojaa maji machafu na matope yanaonekana kuwa na bomba la paipu nyeusi linalotumika kuchota maji. Kando ya mto huu kuna udongo mwingi sana wa kutumika katika shughuli tofauti kama ujenzi wa nyumba.

Mabomba ya chuma cha pua yameunganishwa kwa flange na bolti. Yakielekezwa kwa ustadi katika mfumo wa viwandani. Vihisi na vali kadhaa zimefungwa kwa mabomba hayo kila ikiwa na nyaya za kaunta za usalama. Mojawapo ya vali ina lebo ya tahadhari inaonyesha kuhusu hatari ndani ya sentimeta kumi.

Chombo cha kuteka maji kirefu kimeundwa kwa simiti huku ngazi ikionyesha uhodari wa ufundi wa kuujenga. Eneo hili limezungukwa na miti mirefu mirefu ya kupeana kivuli. Chini kuna nyasi na maua ya njano.

Mabomba ya paipu ya kupitisha maji na ya kutoa uchafu yanaonekana kuwa yametekelezwa kwa ufundi katika eneo hili kando ya ukuta. Kuna mita za rangi nyekundu za kuezesha maji kupita kwa wakati fulani. Eneo hili pia limejaa waya za stima.

Chuma za kupitisha maji zinaonekana kuwa zimejangwa na bado hazijatumika vile. Kando yake kuna rangi kama vile nyekundu na hudhurungi kuonyesha hali ya kuwepo kwa kazi. Mbele kuna dirisha linalopitisha mwanga.

Mfereji mkubwa wa maji machafu umekatwa katikati ya eneo lenye udongo mweusi. Pembeni ya barabara yenye miti na nyaya za umeme. Majengo ya makazi yanaonekana upande wa kulia huku upande wa kushoto kukiwa na nafasi wazi yenye mimea michache, inaonekana kuwa ya eneo la ujenzi au usafishaji wa mitaro ya kupitisha maji.

Takataka za aina mbalimbali zimetapakaa juu ya ardhi ya udongo zikiwa na mifuko ya plastiki, mabaki ya chakula, nguo zilizochakaa na karatasi zilizochanika. Mandhari yote inaonyesha chagamoto ya usimamizi wa taka katika maeneo ya mijini.

Mlango mweupe una picha za kuonyesha chupa za maji kuashiria duka hili ni la kuuza maji safi ya kunywa au kupikia. Kando kuna frigi au jokovu za kuhifadhi maji.

Mitungi miwili ni kubwa ya kuhifadhia maji imewekwa sakafuni karibu na ukuta wa jengo. Mabomba ya plastiki ya kijani yametandazwa chini yakiwa yameunganishwa kwenye mitungi hiyo kwa ajili ya kusambaza maji. Sakafu ni ya vigae vya hudhurungi na njano na ukuta una rangi mbili, juu ni ya manjano na chini ni ya waridi iliyochanganywa na udongo.